Hapa ni kwenye uga wa kabumbu. Kuna wachezaji ambao wanaonekana kufanya mazoezi. Nyusoni wanatabasamu. Wamevaa sare yaliyo na rangi sawa. Mmoja amevaa kaptura nyeusi ambaye ndiye mlinda lango.

Hapa ni kwenye uga wa sport . Kuna mashabiki wazee kwa wanadada, ambao wamejitokeza. Kwenye nyuso zao wanatabasamu, huku wamebeba bendera ya Kenya. Wengine wanainua mikono kwa furaha.

Hii hapa ni uga wa spoti. Kuna mchezo wa kabumbu ambao unaendelea. Imesheheni mashabiki wengi chungu mzima. Kuna mashabiki ambao wanafanya sarakasi.

Hapa ni ndani ya benki na kuna umati wa watu ambao wamekwenda mahali pale, kwa mfano kuna watu ambao wameketi kwenye viti, wamepiga foleni wakisubiri kuhudumiwa, kando na hawa wengine wamesimama inaonekana wanahudumiwa.

Hii ni jengo la serikali. Huwa inafahamika kama Huduma Centre. Wananchi hukuja mahali hapa kupata huduma ya serikali, kama vile kulipa kodi ama huduma zinginezo.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto, amesimama kando yake Rigathi Gachagua, huku wakiwa na judge watatu wakuu wa Kenya, Martha Koome na David Maraga.

Hapa ni kwenye uga wa spoti . Imesheheni mashabiki wengi ambao wamejitokeza mahala pale. Ina maana wamekuja kuishabikia timu zao. Kuna watu wanaonekana kutembea, wengine wameketi.

Hii ni uwanja wa mpira . Kuna mchezo ambayo inaendelea, kuna mchezaji ajulikanavyo kama Olunga ambaye anajaribu kuwakata wapinzani wenzake. Kule nyuma kuna mashabiki ambao wamejaa kushabikia timu ya Kenya.

Hapa ni katika ofisini. Kuna watu ambao wamekaa chini huku wengine wakitembea. Inamaana wanasubiri kuhudumiwa kwa maana wameketi chini.

Hapa ni uga wa sporti, inaonekana ni kama kuna mchezo ambayo inaendelea mbele, kuna mchezaji ambaye amefungua mdomo kana kwamba amefunga mbao, kushoto kuna mchezaji mwenzake mwingine wa timu nyingine ambaye anaduwaa.

Huyu hapa ni mzee Raila Odinga mashuhuri sana. Inaonekana ni kama anaweka saini. Kwenye meza kuna mashine ya kila aina. Kwa mfano, kuna tarakilishi na kamera. Kuna mzee mmoja ambaye amefunga tai na amekaa katika kiti.

Hawa ni watu ambao wamekuja kupata usaidizi, wameketi chini na wamepanga foleni tayari kupata usaidizi. Hapa ni katika ofisi za serikali maarufu, kama vile huduma centre . Kuna askari ambaye anatembea.

Hapa ni makao ya wanajeshi. Kuna mkutano wa faragha ambao unaendelea. Kuna watu wengi ambayo wamehudhuria mkutano huu. Wamevaa nguo za rangi tofauti, kama vile nyekundu, kijani kibichi, samawati. Wamekalia viti pia.

Hii ni jengo kuu ya serikali ijulikanavyo kama Huduma Center, hutumiwa na wananchi wa Kenya kupata huduma za serikali kama vile kulipa ushuru, kupata mikopo.

Hii ni jumba ama muktadha linalofahamika kama Huduma Centre. Hutumiwa na wananchi ili kupata huduma za serikali, huwa linamilikiwa na serikali rasmi ya Kenya.

Hawa ni wachezaji, wamevalia sare yao ya kuchezea. Wanatabasamu sana na kushangilia. Wameinua kikombe, inamaana kuwa wameshinda michezo yao.

Hapa ni ndani ya kanisa, limehudhuriwa na watu mashuhuri kama vile Bwana Ruto, rais wa Kenya, kuna mlinzi wake ambaye anamfuata, kushoto kuna mkuu wa mahakama Bi. Koome.

Hapa ni jengo la serekali lijulikanayo kama Huduma Center , ni pahala ambapo wananchi wa wakenya hukwenda ili wapate usaidizi kama vile :kupata vitambulisho vyao ama hata kujiandikisha kwa mambo na matibabu.

Msaidizi wa kike aliyesimama mwenye shati nyeupe kwenye kituo cha kutoa huduma cha serikali huku kando yake kuna msaidizi mwingine aliyeketi mwanamke mwenye buibui nyeusi na mtandio mwekundu akiangalia tarakilishi.

Hapa ni ofisini, na kuna shughuli ambayo inaendelea mahala hapa. Kuna tarakilishi, ambazo kuna wanadada wawili wanabonyeza. Kule nyuma kuna wateja ambao wamekaa kwenye viti, wamepanga foleni.

Msaidizi aliyevalia nguo nyeupe ya kola nyekundu anaongea, katika kituo cha huduma za serikali huku wakubwa wake walio upande mwingine wenye shati nyeupe, wakimwangalia vile anafanya kazi.

Hapa ni ugani wa soka. Kuna mchezo wa kambumbu ambayo inaendelea. Kuna timu za pande mbili, ya kwanza imevaa sare ya majani kibichi na nyingine ya machungwa. Kuna mpira na vile pia kuna mashabiki wengi ambao wamejitokeza.

Huyu ni rais rasmi wa Kenya Bw. Ruto, anabeba Biblia, anakula kiapo . Kushoto kuna Bi Rachel, bibiye.

Hapa ni uga wa spoti, kuna mchezo wa voliboli ambao unaendelea. Timu zimo mbili ya wanadada. Kuna mashabiki ambao wamejitokeza ili kuwashabikia wachezaji wao.

Hii ni kituo cha huduma na huwa inamilikiwa na serikali .Kuna askari wa kike ambaye anashugulikiwa na mhuduma. Kuna tarakilishi ambayo iko juu ya meza.

Hapa ni ndani ya benki na kuna umati wa watu, wazee kwa wanadada. Wengine wamepiga foleni wakiwa wamesimama, huku wengine wameketi. Ina maana wanaongoja huduma.

Huu ni uga wa Nyayo, ambao hutumiwa kuchezea mipira, kuna mashabiki wengi ambao wamejitokeza, wengine wamevaa kofia huku wamefunga bendera ya Kenya kichwani, wengine wanapiga picha kutumia simu zao, kuna akina mama, vijana wadogo na wasichana pia.

Huu ni uga wa spoti, hutumiwa kuandaa michezo mbalimbali kama vile riadha tunavyoona, kambumbu na hata tamasha na mengineyo.

Hawa ni wachezaji na mashabiki wa mchezo wa kikapu. Wameubeba kikombe, ina maana hao ndio washindi. Wameinua mikono juu na nyusoni wana furaha.

Wanawake wanaonekana wakicheza mpira wa vikapu, huku wengine wakiwa wamevaa jezi nyeupe na aliyeshika mpira amevaa jezi la rangi blue . Nyuma yao tunaona mashabiki wanawaangalia wakicheza pia.

Ni mhudumu aliyeketi, kwenye kiti akiangalia tarakilishi. Kando yake kuna mhudumu mwingine mwanamume kama yeye, anayeonekana kutafuta karatasi kwenye faili. Mbele yake kuna karatasi zilizojibiwa na zenye picha.

Hawa hapa ni mashabiki wa klabu maarufu sana humu Kenya ya Gor Mahia, wanatabasamu, wanakimbia kwenye barabara kuu huku wengine wako juu ya matatu.

Hii hapa ni ofisi ya serikali maarufu sana. Huwa inajulikana kama huduma center . Kuna watu ambao wanasemezana wakitoka mle ofisini. Ina maana kwamba hao ni wateja, ambao walikuja mahali, mahali pale kupata usaidizi fulani.

Hapa ni ugani. Kuna mchezo wa voliboli ya wanawake ambayo inaendelea. Kuna mashabiki ambao wameketi kule nyuma. Ni wengi mno. Ina maana wamekuja kushabikia timu zao.

Huu hapa ni uga wa mpira. Kuna mchezo wa kabumbu ambao inaendelea. Kuna mchezaji ambaye anaonekana akiwa na furaha, ina maana amefunga. Wote wamevaa sare yenye rangi ya manjano na ina madoadoa nyeusi. Kuna mashabiki ambao wamejaa uwanjani, wamekuja mahala hapa kushabikia timu yao.

Hii hapa ni uga wa spoti. Kuna mchezo wa kambumbu ambayo inaendelea. Kuna wachezaji wawili, mmoja ana mpira kwenye mguu. Wa pili ana kwenda kumnyanganya . Wamevaa sare yenye rangi tofauti, wa kwanza amevaa ya machungwa mwingine ya samawati.

Pipa la rangi nyeusi lililowekwa juu ya jukwaa, jukwaa lililojengwa na chuma huku kuna pipe kijani na nyeusi zinazoonekana kuingi kwenye pipa hili.

Hapa ni kwenye uga wa spoti na kuna timu ya wanawake ambao wamekusanyika mahala pamoja. Wamevaa sare zao zenye michezo, mguu wamevaa viatu ya kuchezea. Kule nyuma kuna mashabiki wachache ambao wamekuja kushabikia timu yao.

Hii ni jengo maaulum linalojulikana kama Huduma Center. Huwa linamilikiwa na serikali kuu ya Kenya na pia hutumika kwa njia tofauti kama vile wananchi hutumia jengo hii kupata huduma za serikali kama vile kulipa kodi.

Hawa ni wanadada wanne ambao wanaonekana ni kama mashabiki wa timu maarufu Kenya ya Gor Mahia. Wamevaa sare zilizo sawa.

Hawa ni mashabiki. Ina maana kwamba kuna mchezo ambao inaendelea. Wanatabasamu sana. Ina maana kuwa wameshinda. Wazungu vilevile wamo ndani. Wengine wamejifunga bendera ya Kenya kwenye shingo. Wengine wamevaa kofia kichwani.

Hii hapa ni uga wa spoti, kuna mchezo wa kabumbu ambao inaendelea mbele, kuna wachezaji wa pande mbili, wa kwanza wamevaa sare yenye rangi ya manjano, wengine wamevaa sare yenye madoa ya samawati na nyeupe.

Mashabiki wameketi wanashabikia, huku mashabiki wanne wakionekana wamevaa nguo sawa zilizo na rangi nyeusi na nyeupe. Wamesimama wakinyoosha mikono nyeusi.

Hawa ni wachezaji wa klabu ya Tusker ya Kenya, wamo kiwanjani. Washamaliza kucheza mpira. Wanawasalimu mashabiki waliokuja kuwaona wakicheza mpira. Wanawarudishia shukrani.

Hapa ni ugani, kuna mchezo wa vikapu ya vulani ambayo inaendelea. Kuna mvulana mmoja ambaye amevaa sare nyeusi, kifuani imeandikwa Kenya, huku mchezaji wa pili amevaa sare zake ambayo ni ya kijani.

Huyu hapa ni kijana amevaa kofia pamoja na sweta na suruali, mkononi amebeba cheti cha usafiri, mkono wa kushota amebeba karatasi.

Hawa ni wanasiasa ambao wamekuja kuongea na wananchi, wamevaa kofia yenye rangi ya machungwa, kuna Mzee Raila Odinga ambaye ndiye msimamizi mkuu wa chama cha chungwa, mbele yake kuna vipaza sauti ambavyo anatumia kuongea na wananchi.

Hapa ni ugani na kuna mchezo wa kabumbu ambayo inaendelea mbele. Timu ni za pande mbili, ya kwanza imevaa sare yenye manjano, ya pili nyeupe na samawati. Kuna mashabiki ambao wamejitokeza kushabikia mchezo huu.

Hii ni kiwanja ya kuchezea kabumbu . Kuna mchezo ambayo inaendelea . Kuna timu mbili pia humu juu mashabiki pia wamekuja. Kuna waliokaa na waliosimama.

Hawa ni wakimbizi wa Kenya. Wanatabasamu, ina maana wameshinda dhahabu. Mkononi wamebeba viatu. Kule nyuma kuna mashabiki wengi, ambao wamejaa pomoni. Wanashuhudia mchezo huu maarufu.

Hapa ni ugani, kwa maana imejaa mashabiki, haswa ni wakenya. Wanatabasamu huku wengine wameinua mikono zao juu. Mikononi wameshikilia bendera.

Hawa ni wanaharakasi ambao wamejitokeza jijini. Mikononi wamebeba mabango ambayo yameandikwa kazi iendelee . Kuna wazee, watoto na akina mama.

Hapa ni ofisini na kule nyuma, kuna kibango ambacho kimeandikwa kituo cha Huduma. Kuna wazee wawili ambao wameketi kwenye viti wamevaa suti, mmoja amevaa miwani. Mbele kuna mwanadada ambaye anajaribu kutumia tarakilishi. Kuna mzee ambaye anamsaidia.

Hii ni mbuga ya kuchezea mpira ya kapumbu, kuna wachezaji ambao wamekusanyika pamoja wanaomba kabla ya mpira kuanza, wamevaa sare zao za kuchezea